Duka la nguo lina sanamu za nguo zilizopangwa kwa mistari miwili zikionyesha mavazi ya rangi mbalimbali. Juu ya duka kuna bango la waridi lililoandikwa Mirosa Classy Collections na sakafu ina vigae.

Kibarakashia kilichovalia kofia kubwa ya majani kinaonekana mbele. Kimevalishwa sharti jeupe na miwani ya jua na shingo yake ina mkufu. Bidhaa mbalimbali kama mikufu ,pochi na kofia zimepangwa. Eneo linaonekana kama duka la nguo au vito.

Rafu nyeupe zilizowekwa ukutani zimejaa mikopa na vitu mbalimbali. Mikopa ya rangi nyeusi na kijivu pamoja na mapambo ya dhahabu na shanga yanaonekana. Vitu vingine kama miwani ya jua na pochi ndogo pia vimepangwa kwa ajili ya kuonyesha.

Mkoba mweusi na pochi za rangi ya fedha zimepangwa. Pochi moja inamngao wa vitu vidogo. Kuna pia kamba ya kichwa ya rangi ya kijivu na manyoya. Vitu vimepangwa kwenye meza nyeupe ikiashiria duka.

Uso wa meza umejaa bidhaa za sanaa za mikono. Kuna sanamu za wanyama, mikufu na mapambo mengine. Nguo zenye rangi mbalimbali zime ninginia nyuma. Eneo lina onekana kama soko la wazi lenye shughuli.

Duka la nguo limejaa nguo zenye rangi mbali mbali. Nguo zimepangwa kwenye kamba na vifaa vya kuonyeshea. Kuna pia kibaragashia kinacho onyesha nguo. Mazingira yanaonekana safi na yenye mwanga

Seemu ya duka la nguo, ilikwa na rafu na stendi zilizojaa nguo mbalimbali. Mashati ya polo yaliyopangiliwa vizuri yameangikwa na kukunjwa. Huku fulana suruali na koti zikionekana. Bango la polo linaonekana juu likionesha chapa la nguo zinazouzwa.

Maduka yamejaa nguo mbalimbali, zikiwemo fulana za rangi nyekundu, buluu na njano, pamoja na suruali na kaptura. Nguo hizi zimetundikwa kwenye reki na kuwekwa kwenye rafu. Kuna skrini ya televisheni inayoonyesha picha za watu na mabango yenye bei yameonekana juu.

Duka la nguo lina bidhaa mbalimbali zikiwemo suruali za jeans zilizokunjwa vizuri kwenye rafu. Sanamu ya nguo imevaa shati na suruali ikiwa imesimama karibu na mlango. Mashati yamening'inia na mengine yamewekwa juu ya meza kubwa katikati. Kuna mabango ya offer yanayoonesha punguzo la bei hadi asilimia arobaini. Mwanga kutoka taa za dari unaangazia eneo lote la mauzo.

Duka lina miwani mingi ya jua na mapambo yaliyopangwa kwenye rafu. Kuta zimepambwa kwa mabango makubwa yenye picha za watu wakiwa wamevalia miwani. Rangi nyekundu na nyeupe zinatawala sehemu ya juu ya ukuta.

Bango la kielelezo limevalishwa gauni jekundu na jeusi na kofia maridadi nyekundu na miwani ya jua. Lina shanga shingoni nq bangili mkononi huku likishika pochi ndogo. Pembeni yake kuna kibao kilichojaa miwani ya jua ya aina mbalimbali, kikiashiria duka linalouza bidhaa hizi.

Meza imejaa mashati ya miraba yaliyopangwa kwa rundo. Rangi mbali mbali za bluu, kijani na nyekundu zimechanganyika. Nyuma kuna rafu zingine za nguo na ishara ya punguzo la bei. Hii inaonyesha sehemu ya duka la nguo.

Gari jeusi dogo la familia limeegeshwa wazi likionyesha sehemu yake ya mbele. Namba za usajili za Kenya zinaonekana wazi kwenye bumper la mbele. Asili inaonyesha eneo la maegesho lenye miundo ya paa na nguzo.

Gari la zamani aina ya Ford Capri limeegeshwa. Rangi yake ni manjano angavu yenye mistari mieusi. Limezungukwa na ukuta wa tofali na majani ya kijani. Namba yake ya usajili ni KPF2OO.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limesimama barabarani. Njia imetengenezwa kwa vigae vilivyopangika vizuri. Nyuma kuna jengo lenye madirisha makubwa na mwavuli mwekundu. Gari linaonekana jipya na limetunzwa vyema.

Basi dogo la rangi ya fedha limesimama barabarani .Lina mataili makubwa yasiyo ya barabara. Mlima mkubwa wenye miamba unaonekana nyuma. Anga la bluu linafunika mandhari. Gari linaonekana liko tayari kwa safari ya mbali.

Gari ya kifahari aina ya Volvo S90 limesimama kwenye nyasi. Una rangi ya fedha, limepakwa giza madirishani. Magari mengine yameegeshwa kwa mbali nyuma yake. Anga la buluu lisilo na mawingu linaonekana juu. Hii inaonekana kuwa maegesho ya nje au eneo la wazi.

Gari dogo la chungwa likiwa limeekesha kwenye eneo lenye udongo. Magurudumu yake ni meusi na yana rimu za chungwa. Nyuma ya gari kuna magari mengine na baadhi ya vibanda vyenye paa za rangi. Mbele kidogo kushoto, kuna kibanda chenye bango la morning bad service .

Mambo ya ndani ya gari yameonyeshwa. Usukani mweusi una nembo ya Subaru katikati. Skrini ya redio inaonyesha namba eighty eight dot fifty . Dashibodi inavifungo na viashiria mbali mbali. Hii inaonyesha sehemu ya abiria ya gari la kisasa.

Gari la buluu limebebwa kwenye trela ya gari la kubeba mizigo. Trela limeunganishwa na gari jingine la rangi ya fedha. Barabara inaonekana enye unyevunyevu, ikionyesha ishara ya mvua. Mazingira ya nyuma yanaonyesha uwazi wa kijani.

Mikusanyiko mingi ya matairi ya gari imeonekana ikiwa imepangwa karibu. Matairi haya yana michoro na mifumo tofauti kwenye nyuso zao. Rangi nyeusi ya matairi inatofautiana na sehemu zenye vumbi. Yamewekwa rundo juu ya kila mmoja.

Safu ndefu za magari zimeegeshwa kwenye eneo la wazi zikionyesha rangi na aina mbalimbali. Anga linaonekana kuwa na mawingu. Magari haya yamepangwa Kwa utaratibu yakisubiri wanunuzi au wamiliki wapya.

Gari jeupe la "Suzuki Alto", limesimama barabarani. Namba ya usajili wa gari ni "KDH 990J". Miti mirefu inaonekana kando ya barabara ya vumbi. Anga la bluu lisilo na mawingu, linaonekana juu.

Gari jeupe la Subaru Forester linasimama kwenye maegesho. Lina muundo wa kisasa na matairi meusi. Magari mengine yanaonekana yanaegeshwa karibu. Mzizi mrefu wa chuma unaonekana nyuma ya gari. Hii inaweza kuwa kwenye uwanja wa kuuza magari.

Mabasi yanatengenezwa ndani ya kiwanda. Mabasi wawili na njano na meupe yanakusanywa. Boneti moja ya basi iko wazi ikionyesha injini. Dari ya kiwanda ina muundo wa chuma. Hii inaonyesha mchakato wa utengenezaji wa mabasi.

Lori kubwa la machungwa linaonekana likibeba magari kadhaa. Magari ya aina mbalimbali yamewekwa kwenye ghorofa mbili za trela yakiwa tayari kusafirisha. Lori limesimama barabarani katikati ya mandhari yenye miti. Muundo wa lori umeundwa mahsusi kubeba magari mengi kwa wakati mmoja kwa ufanisi.

Gari jeusi aina ya SUV limeegeshwa mizigo ya nyuma imefunguka, ikionyesha nafasi tupu. Milango ya nyuma ya abiria pia imefunguliwa kidogo. Gari limesimama kwenye eneo lenye changarawe.

Mikono miwili ya wanaume inashikana kwa kupeana mkono huku mwanamume mmoja akishikilia funguo za gari. Mandhari ya nyuma yanaonyesha gari jeupe, kuashiria makubaliano ya biashara au makabidhiano ya gari.

Hii ni sehemu ya ndani ya Toyota Passo. Dashibodi ina redio, kioyozi na usukani wenye nembo ya Toyota. Kiti cha mbele cha abiria kimeonekana wazi, kikiwa na kitambaa cha rangi ya kahawia, kuna vitu vilivyowekwa kwenye dashibodi na kati ya viti.

Gari nyeusi aina ya Mercedes G class ime park mbele. Taa zake za mbele zinawaka vizuri zikionyesha muundo wake wa kisasa namba ya gari 22 RAWA AUTO inaonekana wazi mbele. Magari mengine yanaonekana yakiwa yame park nyuma yake.

Dashibodi ya gari na viti vya ndani vinaonekana. Viti vimetengenezwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu na nyeusi. Kuna mapambo ya rangi ya kahawia nyekundu kwenye mlango na dashibodi. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri.

Hili ni gari la kifahari lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Lina madirisha meusi na rimu maridadi zenye spoki. Nyuma yake kuna miti mirefu na magari mengine huku watu wakionekana wakitembea karibu.

Trela ndefu ya bluu iliyoundwa kubeba magari imesimama nje. Ina ngazi nyingi zinazoinuka juu zikiwa tayari kwa ajili ya kupakia au kuteremsha magari. Magurudumu yake yanaonekana wazi. Nyuma yake kuna jengo refu na vichaka vilivyopunguzwa. Hii trela ina uwezo wa kubeba magari kadhaa.

Watu watatu wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya maonyesho ya magari mwanaume anayefanya mauzo amevalia shati la buluu akiongea na wanandoa huku akishika kifaa cha kielektroniki. Magari meupe na meusi yanaonekana nyuma yao.

Eneo wazi lenye nyasi limejawa magari kadhaa yaliyo simama kundi la watu wametawanyika kuzunguka magari hayo wengine wakizungumza wengine wakikagua . Mandhari inaashiria soko la wazi la magari.

Soko la wazi lina bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo na ufundi, limepangwa chini ya paa refu la chuma. Watu wanatembea katikati ya vibanda wakinunua bidhaa, kuna shughuli nyingi zinazoendelea kwa wingi.

Duka la matunda na mboga linaonekana likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa. Matunda ya njano na chungwa yamewekwa mbele. Nyuma kuna ndizi na watu wakihudumia wateja. Hii ni eneo la soko.

Kuna duka la bidhaa za ufundi zilizopangwa kwenye meza na zilizotundikwa kwenye kuta. Vitu vya kauri, vito, na nguo zenye rangi mbali mbali zinaonekana, zikionyesha utamaduni au sanaa. Mwangaza wa kutosha unaangazia bidhaa.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za ufundi na nguo zilizotandikwa chini na kwenye vibanda. Watu wachache wanaonekana wakitembea kati ya vibanda wakipendekeza shughuli za kibiashara. Kwa mbali majengo marefu yanaonekana.

Duka lenye bidhaa nyingi za ufundi linaonyeshwa. Shanga zenye rangi mbali mbali na mikoba iliyofumwa, imetundikwa na kupangwa kwenye kuta na nguzo za mbao. Sakafu ya udongo inaonekana na paa la bati linatoa kivuli.

Duka lenye bidhaa nyingi za ufundi linaonyeshwa. Shanga zenye rangi mbalimbali na mikoba iliyofuma imetundikwa na kupangwa kwenye kuta na nguzo za mbao. Sakafu ya udongo linaonekana na paa la mabati linatoa kivuli.

Soko kubwa lina vibanda vingi vilivyojaa bidhaa. Kuna maduka ya matunda na mboga upande wa kushoto. Sehemu nyingine inauza sanaa na zawadi. Watu wanatembea kati ya vibanda wakifanya ununuzi. Inaonyesha soko lenye shughuli nyingi na bidhaa mbalimbali.

Rafu zimejaa vitu vya aina mbali mbali kama mikufu na herini. Bidhaa zimepangwa vizuri kwa wateja kuziona. Kuna pia mifuko na vifaa vingine vya mapambo. Duka linaonekana lenye mwanga na limejaa bidhaa za kupendeza.

Eneo la soko lina shughuli nyingi chini ya anga la mawingu. Bango kubwa la matangazo limesimama katikati ya jengo. Mabasi mawili ya kijani yameegeshwa barabarani. Watu wengi wamekusanyika karibu na vibanda vya wazi. Mazingira yanaonyesha soko lenye shughuli nyingi za biashara.

Rundo la viatu vya aina mbalimbali limepangwa. Viatu hivi vimepangwa kwenye meza ya mbao. Kuna viatu vya kike vilivyoning'inia juu ya stendi. Viatu vyote vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Soko kubwa la wazi linaonekana likiwa limejaa watu na miavuli. Miavuli ya rangi mbali mbali imefunguliwa kutoa kivuli. Watu wanatembea kati kati ya vibanda na bidhaa kuna pia magari madogo na majengo mbali upande wa nyuma.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa bidhaa za aina mbalimbali mifuko, sanaa na nguo zimetandikwa pande zote za njia nyembamba. Watu wanatembea katikati za vibanda wakitazama na kununua vitu. Mwanga unaingia kutoka juu ukiangazia bidhaa zinazouzwa.

Soko la wazi lenye maduka ya miti linaonekana. Mtu mmoja ameketi akifanya kazi kwenye mashine ya kushona. Mifuko na bidhaa nyingine zimepangwa karibu naye. Eneo linaonekana lenye shughuli nyingi na watu wanatembea.

Soko linaonyesha bidhaa nyingi safi za kilimo. Karoti, hoho na matango yamepangwa kwenye meza ya pinki. Ndoo za viazi zimejaa juu ya meza zikionyesha wingi. Hii inaonekana kuwa sehemu ya soko au duka la mboga lenye bidhaa mbali mbali.

Sehemu hii imejaa viatu na bidhaa za mikono zikiwa zimepangwa kwenye meza ndefu na hata kuta. Njia nyembamba inaonekana kupitia katikati ya vibanda hivi ikionyesha soko au duka la bidhaa mbalimbali. Baadhi ya watu wanonekana wakitembea mbali katika ukumbi huo.

Soko lililojaa watu na bidhaa mbalimbali, linaonekana huku maduka yakiwa yamejengwa kwa mbao na mabati. Kuna maua na vitu vya mapambo vinavyouzwa. Watu wengi wanatembea na kufanya manunuzi katika soko hili linaloonekana kuwa na shughuli mingi.

Rundo kubwa la mboga za majani zenye kijani kibichi limepangwa. Figili nyekundu zenye kungaa zimekusanywa chini. Mizizi mbali mbali na mimea ya viuongo vinaonekana pia. Bidhaa zote zinaoenekana safi na tayari kwa matumizi.

Biashara nyingi zimepangwa chini kwenye mkeka wa manjano . Vitu vya sanaa za mikono na ngona vimepangwa kuuzwa . Maduka mengine ya nguo na bidhaa yameonekana nyuma . Watu kadhaa wanatembea na kutazama bidhaa sokoni.

Kuna mkusanyiko mkubwa wa shanga na vitu mbalimbali. Vitu vingi vimetengenezwa kwa shanga ndogo ndogo zenye rangi mbalimbali, zikionyoshe ustadi wa ufundi. Mifumo na miundo tofauti huunda onyosho la kuvutia la tamaduni na sanaa.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi limejaa wachuuzi na bidhaa mbalimbali. Wachuuzi wanakaa karibu na milundo ya matunda na mboga safi zilizopangwa vizuri. Wateja na wauzaji wanatembea na kukaa katikati ya vibanda.

Kuna mapambo mengi ya shanga na mikufi yanayouzwa. Baadhi ya mikufi yametengenezwa kwa maganda ya koome au chadha. Bidhaa hizo zimetundikwa kwenye nguzo na rafu za mbao. Rangi mbalimbali za shanga na ubunifu tofauti zinaonekana.

Chumba kimejaa picha na sanaa ya mbalimbali zilizoninginia kote ukutani na kuonyeshwa kwenye rafu na meza. Rangi angavu na miundo tata imetumika katika kazi nyingi za sanaa. Kuna pia sanamu ndogo na vitu vingine vya mapambo vilivyoonyeshwa.

Barabara chafu inayoonekana kuwa ndani ya soko imeelekea mbali. Pande zote mbili za njia kuna vibanda vya kuuzia bidhaa. Upande mmoja matunda mengi yamewekwa mezani. Mbali kidogo, vibanda vingine vinaonekana vikiwemo kibanda cha rangi ya buluu. Mwanga hafifu unamulika eneo hilo.

Watu kadhaa wako sokoni wakichagua na kupanga nyanya zilizo pangwa kwenye masanduku ya mbao .Nyanya nyingi zenye rangi nyekundu zinajaza masanduku hayo na kuna mwanaume mmoja ameinama akichagua nyanya.

Duka limejaa bidhaa za sanaa na ufundi wa mikono zikiwemo shanga, mikufu na mapambo mengine. Vitu hivyo vimetandikwa kote ukutani na kupangwa kwenye meza ikionyesha utajiri wa tamaduni mbalimbali. Mwanaume mmoja amesimama katikati ya duka akitazama bidhaa.

Meza nyingi za mbao zenye fremu ya chuma zimewekwa kwenye soko tupu zikiwa zimefunikwa na vitambaa na magunia machafu. Kuna nambari zilizochorwa kwenye baadhi ya meza na mazingira yanaonekana kuwa hayatumiki.

Soko la ndani limejaa matunda mengi yaliyopangwa kwenye stendi na boksi. Migomba ya ndizi na mananasi yametundikwa juu huku matufaha, mchungwa na matunda mengine yakiwa yamepangwa. Watu wachache wanatembea katikati ya vibanda wakionyesha shughuli za kibiashara.

Jengo refu la ghorofa nyingi likionyesha madirisha mengi, linasimama wima. Kuta zake zinaonekana kua na rangi tofauti, baadhi zikiwa nyepesi na zingine nyeusi. Chini kuna miundo midogo inayoonekana kama paa.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi limesimama wima. Kuta zake ni nyeupe na vioo vya bluu vinavyong'aa. Linatoa hisia ya ujenzi mpya au unaoendelea.

Majengo marefu ghorofa, yenye rangi nyepesi yamesimama nyuma ya uzio wa mabati uliovunjika, na nyasi kavu. Matanki ya maji yanaonekana juu ya paa za baadhi ya majengo. Anga lina mawingu na mazingira ni ya ujenzi.

Barabara iliyotengenezwa kwa vigae vyekundu inapita katikati ya nyumba za kisasa zenye kuta za rangi isiyokolea na paa za kijivu. Kila nyumba ina uzuo wake na mimea iliyopandwa. Anga lina mawingu mengi.

Uzio ulioundwa kwa uzuri unaonekana ukiwa na muundo wa miraba iliounganishwa ya rangi nyekundu na nyeupe. Juu ya uzio huo, majani ya kijani kibichi na mmea wa ndizi unaonekana. Chini ya uzio kuna msingi wa saruji.

Bango jeusi lenye matangazo ya mali isiyohamishika limebandikwa kwenye nguzo. Juu yake imeandikwa for sale from $ 40,000 na chini yake kuna siphon residence Lavington. Pia lina number ya simu na tovuti.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa tatu ina muundo wa kipekee na madirisha yenye mapambo. Milango ya chuma yenye muundo maridadi inafunga sehemu ya kuingilia na kutoa ulinzi. Ukuta umepambwa kwa mawe na vigae vyenye rangi tofauti. Kuna pikipiki imeegezwa upande wa kulia wa nyumba.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana limepakwa rangi ya manjano na kijivu , nyumba nyingine ya manjano na paa la machungwa iko upande wa kulia, kuna gari jeupe lenye simama mbele ya majengo na nyasi zimetapakaa ardhini .

Jengo kubwa lenye ghorofa kadhaa linaonekana. Lina madirisha makubwa na milango ya chuma yenye mapambo. Paa la jengo lina rangi ya kijani na manjano. Kuna antena imesimama juu ya paa.

Nyumba kubwa ya makaazi ina muundo wa kisasa na madirisha makubwa. Rangi ya ukuta ni nyeupe na sehemu nyingine zina rangi ya machungwa. Mimea mbalibali ya kijani kibichi na maua yamepandwa mbele ya nyumba. Kuna ngazi zinazoelekea kwenye mlango mkuu zikionyesha njia ya kuingilia.

Jengo refu lenye rangi ya kijivu na nyekundu limeonekana mbali. Kuna nyaya za umeme zinazopita juu ya jengo. Uzio wa chuma umelala mbele ya jengo hilo. Mbao zimepangwa chini ya uzio zikiashiria eneo la ujenzi.

Barabara ya lami inaonekana mbele ikiwa na nyasi upande wake. Kuna nyumba zenye paa za vigae vyekundu na uzio wa ukuta wa tofali kwa mbali. Jengo lingine kubwa linaonekana likijengwa limefunikwa kwa wavu wa kijani. Nguzo za umeme na nyaya pia ziko katika eneo hilo.

Mandhari ya jiji yanaonekana kutoka juu yakiwa na majengo marefu na miti mingi. Anga limefunikwa na mawingu mazito. Kuna majengo ya aina mbalimbali baadhi yakiwa yamefunikwa na vioo. Eneo lenye miti mingi linaonekana katikati.

Nyumba ya ghorofa mbili ina muundo wa kisasa. Madirisha makubwa meusi yanaonekana wazi. Balkoni yenye ulinzi wa chuma iko ghorofa ya juu. Kuna eneo la kuegesha magari chini ya balkoni. Anga la buluu lisilo na mawingu linaonekana juu.

Nyumba kubwa yenye paa la vigae vyekundu imeonekana. Ina bustani ya kijani kibichi mbele yake na miti kadhaa. Madirisha mengi yenye rangi ya buluu yanaonekana kwenye kuta. Anga ni la buluu na mawingu meupe yametawanyika.

Bango kubwa jekundu na jeupe limetundikwa nje ya jengo likitangaza commercial property for sale. Nambari za simu zimeandikwa kwa herufi kubwa zikionyesha anwani za mawasiliano. Jengo linaonekana kuwa la matofali na anga la bluu linaonekana juu.

Bango lenye maandishi two bedroom to let limesimama mbele ya ukuta wa nyumba uliotengenezwa kwa matofali. Kuta za nyumba zimepakwa rangi ya manjano na chini ya bango kuna nyasi zilizokauka.

Nyumba hii ndogo yenye ghorofa moja inaonekana maridadi ikiwa na paa la vigae. Imejengwa kwa matofali yenye rangi mbili na ina madirisha makubwa. Mbele yake kuna eneo pana lililo funikwa kwa kokoto.

Jengo kubwa ambalo halijakamilika limejengwa kwa matofali ya saruji na lina madirisha ya buluu. Sehemu ya chini ya jengo imefunikwa kwa mabati yaliyo chakaa na eneo lililo mbele, limejaa nyasi kavu.

Sehemu kubwa ya mayai yaliyopakiwa inaonyesha kwenye rafu za duka kubwa yakiwa yamepangwa kwa usawa. Kuna idadi kubwa ya katoni za mayai zikionyesha wingi wa bidhaa inayopatikana. Lebo za bei zinaweza kuonekana zikiambatanishwa kwenye rafu.

Bango kubwa lenye neno Bakery limeonekana wazi. Vipande vingi vya keki na mikate vimeonyeshwa kwenye rafu ya kioo. Bei za bidhaa zimeandikwa kwenye lebo ndogo. Ukuta wa nyuma una matofali meusi yaliyopangwa.

Duka lina kanda refu lililojaa vyombo vingi vya plastiki vya uwazi vilivyojaa matunda yaliyokaushwa na bidhaa zingine za puli. Kuna pia virushi vidogo vilivyopangwa mbele. Kwa mbali rafu zingine zilizojazwa na bidhaa zinaonekana zikionyesha duka kubwa la rejareja.

Onyesho la chakula lenye jina Import cheese likiwa na jibini za aina mbalimbali na vyakula vingine vya deli vlivyopangwa kwenye makabati ya kioo yenye baridi. Mabango yenye picha za jibini na zaituni na vyakula vingine vimetundikwa juu.

Duka lina rafu ndefu zilizojaa bidhaa za umeme za nyumbani. Kuna friji, mashine za kupikia mchele na vifaa vingine. Mteja anaonekana akitembea kwenye njia kati ya rafu. Taa ndefu zimeonekana zikinining’inia kutoka kwenye dari.

Duka kubwa lenye bidhaa nyingi limepangwa vizuri. Matunda na mboga zimeonyeshwa kwenye vibanda vya mbao. Wateja na wafanyakazi wanaonekana wakihudumiwa. Mazingira yanaonekana safi na yenye mwanga.

Rafu zimejaa bidhaa za wanyama vipenzi. Mifuko mikubwa ya chakula cha mbwa inaonekana. Kuna mifuko mingine ya rangi tofauti. Dog food imeandikwa kwenye rafu za juu. Duka linaonekana kuwa na chaguo nyingi za chakula.

Duka kubwa lina idara nyingi za bidhaa. Mabango makubwa ya Toys na Health yametundikwa. Rafu zimejaa kadi na bidhaa mbalimbali. Freezer za biashara zimepangwa sakafuni. Hii inaonyesha eneo kubwa la ununuzi.

Safu ya nguzo za duka la reja reja zinaonekana zikiwa na mabango yenye maandishi, Cleanshelf na Fresh Market . Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni za kufulia na vifaa vya kusafishia. Taa za dari za duka zinatoa mwanga mkali kwenye eneo hilo. Mazingira yanaonekana safi na yamepangwa vizuri kama duka kubwa la kisasa.

Skrini kubwa inaelekeza wateja jinsi ya kulipa bidhaa zao bila msaada wa muuzaji. Rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zinaonekana pande zote mbili zikionyesha uteuzi mkubwa wa vitu vinavyouzwa. Troli ya ununuzi yenye rangi nyekundu inaonekana sehemu ya chini kulia ikisubiri kutumiwa na wateja.

Ndani ya duka kubwa rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo viatu vya michezo na baiskeli, viatu vya rangi mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe kwa ajili ya wateja, taa mstari zimening'inia kutoka dari refu zikitoa mwanga mkali kwenye duka ,wateja wanaonekana wakitembea kwenye njia wakiangalia bidhaa.

Magodoro mengi yamewekwa rundo juu ya rafu ndefu. Kila godoro limefungwa kwa plastiki safi ikilinda dhidi ya vumbi na uchafu. Imepangwa vizuri na kuna lebo za bei zikionyesha garama ya kila moja. Mahali hapa panaonekana kama duka kubwa la kuuza bidhaa za familia.

Kuna bidhaa nyingi za vinywaji zilizopangwa kwenye rafu, kuna bango jekundu lililoandikwa promotion na bei mbili tofauti zimeonyeshwa. Katoni nyekundu zenye picha ya Santa Claus zimetumika kama mapambo ya Krismasi, zikiashiria msimu wa likizo.

Duka kubwa lina sehemu mbalimbali za bidhaa. Matunda na mboga zimepangwa vizuri mbele. Wateja wanatembea na kuchagua bidhaa. Kuna ngazi ndefu inayopanda juu kulia. Inaonyesha duka la kisasa la mboga au supamaketi.

Rafu zimejaa mboga na matunda safi. Kuna dhania, pilipili hoho na nyanya. Bei za bidhaa zimeandikwa kwa shilingi za Kenya. Vyakula vimepangwa vizuri kwenye freezer za duka. Hii inaonyesha sehemu ya mboga kwenye duka kubwa.

Rafu za duka zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna katoni tupu iliyotelekeza sakafuni. vinywaji vya rangi tofauti vimepangwa kwenye rafu za nyumba. Sakafu inaonekana safi na yenye vigae.

Duka kubwa linaonyesha njia ndefu. Rafu zimejaa vinywaji baridi upande wa kushoto. Chupa nyingi za soda zimepangwa mbele. Mwanga mkali unamulika kutoka dari. Mandhari inaonyesha duka lenye bidhaa nyingi.

Hili ni duka la kisasa la vyakula likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na friji za kuonyeshea. Njia pana zinapita katikati ya vibanda, ikionyesha mpangilio mzuri. Taa nyingi zimewekwa juu zikitoa mwangaza wa kutosha. Watu wachache wanaonekana ndani ya duka.

Sehemu ya soko la samaki inayoonyesha samaki na vyakula vya baharini vilivyopangwa juu barafu. Aina mbalimbali ya samaki baadhi zikiwazimepakiwa kwenye vyombo zimewekwa kwa ajili ya kuuzwa. Vibao vidogo vyenye bei au maelezo vimebandikwa karibu na kila bidhaa.

Duka kubwa la kisasa linaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Sehemu ya matunda na mboga imetengwa katikati huku bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa pande zote. Taa nyingi zimengarisha nafasi yote ya duka.

Duka kubwa lenye jina Naivas limetokeza wazi likiwa na ishara Karibu Naivas mlangoni. Ndani yake kuna bidha mbali mbali, ikiwemo matunda na mboga zilizopangwa. Wafanyakazi wawili wamesimama mbele ya duka wakionyesha utayari wa kuhudumia.

Meza ya huduma kwa wateja yenye ishara kubwa inayong'aa customer service juu yake imejaa shughuli. Wafanyakazi wawili wamesimama nyuma ya kaunta wakizungumza na mteja mmoja. Nyaraka na picha kadhaa zimetundikwa ukutani.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali zinaonekana ndani ya duka kubwa. Kuna pakiti za maziwa, nafaka, sukari na unga zilizopangwa kwa utaratibu. Bidhaa nyingi zimefungashwa vizuri na kupangwa kulingana na aina, zikionyesha sehemu ya duka la kisasa.

Rafu za duka la vyakula zimejaa mboga za majani na bidhaa nyingine zilizofungashwa. Kila aina ya mboga imeundwa kwa umaridadi, ikionyesha ubora na usafi. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu zikiwalenga wanunuzi wanaotafuta vyakula vibichi.

Ndani ya duka kubwa watu wanatembea na kusimama karibu na sehemu ya kuingilia. Kuna kibanda cha kahawa kilichotengenezwa kwa mbao na bango lenye jina la Spring Valley Coffee. Sakafu ni ya rangi ya mchanga.